Moto mkubwa, unaweza kuwa unateketeza kitu kikubwa, kama vile jengo, ingawa siwazi sana kuna moshi na vitu vinavyoungua kati kati.

Mwanafunzi wa kike akiwa amevaa sare nyeupe ya maabara na miwani ya usalama akifanya jaribio la kisayansi. Anatumia burner ya bunsen kuwasha kitu kwenye chombo kidogo.

Juu ya eneo lililoadhiriwa, kuna umati wa watu wamesimama wakiangalia. Inawezekana wao ni waadhirika, watazamaji au timu za uokoaji. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu.

Wafanyikazi wawili wa usafi wakiwa kazini wakikusanya taka. Wote wamevaa sare za kazi zenye rangi nyeusi na mistari ya kijani kibichi inayoakisi mwanga kuashiria kuwa hao ni wafanyikazi wa mazingira au manispaa.

Mazingira ya kituo cha afya. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mfanyakazi ameketi na amevaa barakoa na fulana isiyo na mikono akiandika kwa karatasi. Pembeni yake kuna mtoto mdogo wa kiume akitazama mbele.

Wanafunzi watatu wamepanga foleni ya kuchota maji kutoka kwenye tenki la samawati lililoandikwa, We Drink Clean Water Donated by Hope Care , wakisimamiwa na mwalimu wao.

Vifaa vya matibabu vinavyohusiana na chanjo, chupa mbili za dawa, ampuli moja na sindano, kwa ujumla vinaashiria mada ya afya ya umma na kinga dhidi ya magonjwa, hususan homa ya manjano.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara na glavu za bluu akifanya kazi amejikita kwenye vifaa vya kisayansi ikiwemo mirija, na majaribio, na sahani za petri zenye sampuli za rangi tofauti.

Daktari amesimama amevalia sare zake za kazi na ako katika harakati ya kumhudumia mtoto mchanga mwenye amebebwa na mama yake aliyeketi.

Wauuguzi wawili wakiwa wamevalia sare za hospitali, kofia za bluu na barakoa wakimwangalia mtoto mchanja kwenye kitanda maalum cha uangalizi kinachoonyesha vifaa vya matibabu na nyaya.

Eneo la kusubiri ndani ya jengo. Kuna kaunta ndefu na imara labda ya mapokezi iliyoandikwa dental care . Kuta zina rangi ya machungwa na udhurungi, na sakafu inaonekana kuwa safi na ing'aayo.

Mkulima amevaa nguo nyeupe, akitumia chombo cha kunyunyiza dawa kwenye shamba la kijani kibichi, pengine mpunga, kuna ukungu mweupe unaotoka kwenye chombo, kikionyesha utumizi wa dawa.

Wanawake wawili katika mazingira ya ndani, mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akiwa amevalia fulana nyeupe na suruali ya buluu huku mwingine akiwa amesimama karibu naye na anaonekana kumsaidia au kumfanyia kitu kwenye mkono wake wa kushoto, labda akimpa sindano.

Mwanamke amechuchumaa nje akiwa amevaa fulana ya pinki. Mbele yake kuna ndoo ya manjano iliyowekwa ndani ya beseni ya buluu. Nyuma yake kuna nyumba na nguo zimetundikwa kukauka kwenye kamba. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na ya kila siku.

Tukio la chanjo au huduma ya afya ya jamii. Muuguzi amevaa koti la buluu na barakoa, anampa sindano mzee aliyeketi kwenye kiti. Nyuma yao, kuna chombo cha taka za matibabu cha manjano, na barabara yenye watu na majengo, ikionyesha kuwa huduma hii inatolewa nje.

Mwanamke mzee akiwa ame keti chini amevaa nguo zenye mchoro na rangi mbali mbali labda za kitamaduni. Mkononi mwake kuna vitu vinavyatumika katika shuguli za kiasili ikiwemo kifaa kinachofanana na fagio ndogo.

Mwanamke amevaa vaa barakoa ya rangi ya bluu, na koti jeupe lenye mikono mirefu, akishikilia sindano ndogo kwa uangalifu. Ana nywele zilizofungwa nyuma, inaonekana yuko nje chini ya hema jeupe, na nyuma yake kuna watu wengine na vifaa.

Mtu mzima akimsaidia mtoto mdogo aliyevaa gauni la zambarau kutembea kwa kutumia kifaa cha kusaidia. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha tiba ya viungo au jimu chenye vifaa mbalimbali vya mazoezi nyuma yao.

Mtoto mchanga amelala ndani ya kiatamia chenye kioo, kwa nyuma kuna mtu mzima labda daktari au nesi akichunguza au kumuangalia.

Muuguzi, aliyevaa sare ya samawati, amebeba mtoto mchanga kwa mikono. Amevalia glovu huku akiwa katika harakati ya kumhudumia. Kando yao, kuna pipa la takataka lenye rangi ya manjano.

Mtu mmoja kushoto aliyevaa shati lenye rangi ya hafifu na suruali nyeusi, anatembea katikati ya kundi la nzige. Mkao wake unaashiria kufukuza kwa wadudu hao.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe akielekezwa au akionyeshwa bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Zinaonekana kuwa ni vipashio vinavyofanana na dawa au bidhaa za afya kwani zina maandishi, Malaria Drugs .

Vitu vinavyohusiana na afya vimepangwa kando pahala pekundu, kifuko cha vidonge au virutubisho vyenye rangi ya dhahabu na kipima joto cha zebaki.

Kundi la watu wakiwa ndani ya boti mbili au zaidi zilizoelekea kingoni mwa maji wengi wamevalia nguo zenye rangi nyekundu jambo linaloweza kuashiria tukio maalum au mkusanyiko.

Wanaume wawili wakiwa wamevaa barakoa wakishughulika na mitungi mikubwa ya gesi labda oxigeni , mtu mmoja yuko karibu na lango wa jengo , hali hii inaweza kuwa sheria au shughuli linalohusiana na usambazaji.

Mwanaume amevaaa fulana ya rangi ya manjano labda ya kujitolea au usalama akitembea ndani ya maji au kutuama amebeba bagi la rangi ya buluu nyuma yake kuna miti iliyoonyesha dalili ya mafuriko.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa na glavu za bluu, akimuhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Anaonekana akimchunguza mdomo, chumba kina vifaa vingine vya hospitali.

Lorry kubwa la tanki lenye rangi nyekundu na sehemu ya mbele nyeupe, likiwa na neno exhauster imeandikwa pembeni. Limesimama kando ya barabara ya udongo au sehemu yenye nyasi. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu nalo.

Wagonjwa wawili, wakiwa vitandani, mmoja amekaa kwenye kitanda kimoja, akionekana kama amechoka. Kando ya vitanda kuna vifaa vya hospitali kama vile mabomba ya drip, mashine nyingine.

Kundi la wataalamu wa afya, pengine madaktari, wakiwa wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji au mgonjwa wakifanya utaratibu wa kimatibabu.

Mwanaume aliyevaa sare za buluu za matibabu, barakoa nyeupe na miwani pamoja na stetheskopu shingoni mwake anaonekana akimchunguza mtoto mchanga kwa uangalifu, akiwa ameinama juu yake.

Chupa iliyoandikwa epilepsy medicine , dawa ya kifafa. Maelezo chini yake yanasema, "Dawa hii inatibu aina zote za kifafa ndani ya siku tisini. Ni dawa ya mimea aina moja." Pia kuna namba za simu za mawasiliano kwa maelezo zaidi.

Mazingira ya hospitali au kliniki. Muuguzi akiwa amevalia sare yake nyeupe amesimama akimtazama mtoto mchanga aliyefunikwa nguo. Mbele yake kuna mwanamke aliyeketi akitabasamu.

Kambi ya matibabu ya meno isiyolipisha. Kuna bango kubwa nyuma lenye nembo ya Kinga Afrika na Geneva Global. Likitangaza huduma ya Free Dental , na kauli mbiu ya Increasing Access To Dental Care .

Kundi la watu, labda wafanyikazi wakikusanya taka na uchufu katika eneo lenye rundo kubwa la takataka. Wamejishughulisha na kazi ya usafi wakichukua kutoka ardhini. Nyuma yao kuna majengo ya udongo na baadhi ya mimea inaonekana kama juhudi ya kusafisha mazingira.

Watu watatu katika mazingira ya nje labda kijijini au eneo la makazi ya muda. Mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao akiwa amevaa shati la rangi ya zambarau.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini. Amefunikwa na blanketi nyeupe na miguu yake imefungwa bendeji na imejeruhiwa ikiwa na damu. Chumba kinaonekana kuwa wodi.

Mtu aliyevaa barakoa na sare zinazofanana na ile ya wafanyikazi wa afya au wa huduma, ameketi nyuma ya meza na kuna chupa. Jambo linaloashiria tahadhari za kiafya. Inawezekana ni kituo cha huduma, kliniki, au ofisi ambapo tahadhari za usafi zinafuatwa.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za wafanyikazi wa afya au wakujitolea labda wakisaidi watu au wakishiriki katika shughuli za matibabu.

Mwanaume amevaa shati la bluu na suruali. Ameinua mkono wake mmoja juu akionekana akisalimia au akifurahia. Nyuma yake kuna bango lenye nembo ya water step na maandishi mengine. Pia kuna matangi makubwa ya kuhifadhi maji ya rangi nyeusi.

Eneo lililochimbwa ardhini labda tovuti ya ujenzi, shimo la maji au adhari ya kitu fulani. Udongo na mawe yaliyomwagika pande zote za shimo. Kuna kundi la watu wamesimama wakitazama shimo hilo.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa. Amevalia koti jeupe na hospitali, ameketi na anaangalia kupitia kifaa maalumu cha kuchunguza macho. Chumba kina ukuta wa rangi ya bluu, hii kuashiria kliniki ya macho au hospitali.

Kuna sanduku moja kubwa la dawa na chupa tano ndogo za chanjo zikiwa zimepangwa karibu. Sanduku ni la manjano na nyeupe na lina nembo ya kampuni ya dawa ikiwa na maandishi Yellow Fever Vaccine Live Frozen Dried.

Mtaalamu wa macho mwanamke amevaa koti jeupe ya daktari na glovu nyeupe anatumia kifaa maalum cha kuchunguza macho ambacho ameweka mbele yake.

Wanawake wawili, mmoja akiwa labda muuguzi au mfanyikazi wa afya akiwa amevalia sare nyeupe na anafanya shughuli fulani huenda akimsaidia yule mwingine.

Mtu anayefanya kazi, labda daktari wa meno au mtaalamu wa matibabu akiwa amevalia kofia ya upasuaji, miwani na barakoa akimuhudumia mgonjwa ambaye kichwa chake kiko chini ya mikono yake.

Chupa hiyo ni nyeupe, na ina lebo ya rangi ya chungwa na buluu, yenye maandishi Vitamin D-3. Vidonge vikiwa vya manjano na vinaonekana kuwa vidogo.

Idadi kubwa ya chupa ndogo za kioo zenye unga wa rangi ya kahawia ndani, zimefungwa na kofia za chuma, zenye sehemu ya juu ya mpira au silikoni.

Mwanamke amevaa barakoa ya blue, miwani na kitambara kichwani cha rangi ya zambarau. Ameketi wakati muuguzi anampa sindano kwenye bega lake la kushoto.

Mafuriko makubwa, ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika barabara. Kuna magari kadhaa na pikipiki zikipita. Hali hii inaashiria hatari za mvua kubwa au mfumo duni wa mifereji ya maji.